Mfumo maalumu unaotumika kutoa huduma ya kuimarisha umeme, maeneo ya majumbani, ofisini, mashuleni hata hospitalini.

Nguzo mbalimbali zilizojaa nyaya nyingi zinazotumika kutoa huduma ya kusafirishia nishati ya umeme, zikiwa zimewekwa pembezoni kidogo ya makazi ya watu.

Nguzo zilizobeba vifaa vya chuma na nyaya mbalimbali, inayotumika kwa ajili ya kusafirishia nishati ya umeme kuelekea kwenye makazi ya watu.

Nguzo moja ndefu inayoshughulikia kusambaza umeme majumbani, ikiwa imesheheni nyaya zinazoenda upande wa kushoto na kulia zinazotumika kwaajili ya kusafirishia nishati hiyo kwenye makazi ya watu

Nguzo mbili ndefu zikiwa zimebeba kifaa kikubwa kinachotoa nishati ya umeme, na nyaya nyingi zikiwa zimezunguka ili kusafirisha umeme kupeleka kwenye makazi ya watu.

Nguzo kubwa mbili zinazotumika kwa ajili ya kusafirishia nishati ya umeme majumbani, zikiwa zimebeba kifaa kimoja cha chuma kikubwa kinachotumika kwa ajili ya nishati hiyo.

Nguzo ndefu ya chuma, inayotumika kutoa huduma ya nishati ya umeme ikiwa na nyaya mbalimbali zinazotumika kusafirishia nishati hiyo kwenye makazi ya watu.

Nguzo moja ndefu inaytotumika kwa ajili kutoa huduma ya nishati ya umeme, ikiwa imebeba nyaya nyingi zinazotumika kwa ajili ya kusafirishia nishati hiyo kwenye makazi ya watu.

Nguzo mbili ndefu zikiwa zimebeba vifaa vya chuma vinavyotumika kusafirisha nishati ya umeme majumbani, huku nyaya nyingi zikiwa zimebebwa ndani ya nguzo hizo.

Watu wazima kwa watoto wakipita barabarani, eneo maalumu lililo chorwa michoro ya pundamilia, ikionyesha na kuashiria ya kwamba watu wanaruhusiwa kupita eneo hilo.

Taa maalumu zinazotumika kutoa ishara barabarani, zikiwa zimebebwa kwenye nguzo ya chuma yenye rangi ya njano huku taa moja yenye rangi nyekundu ikiwa imewaka kuashiria magari kusimama.

Taa zinazo tumika kutoa ishara barabarani zikiwa zimewekwa juu ya nguzo moja ndefu ya chuma, huku moja ya taa hizo ikionyesha alama ya mtu kuashiria watu kupita.

Mwanaume mmoja anaendesha usafiri aina ya pikipiki, akiwa ameshika begi pamoja na kifurushi kimoja cha rangi nyeupe na kumkabidhi dada aliyoko mbele yake.

Watu wengi wanawake kwa wanaume wakiwa wamesimama kwenye kituo maalumu cha kusubiri usafiri. Huku magari makubwa kwa madogo yakiwa yanapita katikati ya barabara.

Usafiri aina ya gari moshi lenye rangi nyekundu, njano, machungwa na nyeupe, ukiwa unapita juu ya barabara yake maalumu ya chuma mbili, katikati ya pori.

Wanamume wawili wanaoendesha usafiri aina ya pikipiki, wakiwa wamepaki usafiri wao pembezoni mwa duka linalotoa huduma ya kuchaji betri za pikipiki.

Mapipa na ndoo zenye rangi mbalimbali, zinazotumika kwa ajili ya shughuli ya kuhifadhia taka, zikiwa zimepangwa eneo lililowazi, huku mbele yake kukiwa na watu wengi wa kike kwa wa kiume.

Bwawa maalumu la kuhifadhia taka likiwa limesheheni taka nyingi kama chupa, karatasi, mifuko ya plastiki na maji yakiendelea kumwagika kwenye bwawa hilo.

Gari kubwa linalotumika kwa ajili ya shughuli za kubebea taka; lenye rangi ya kijani na kichwa cheupe, likiwa limeegeshwa pembezoni kidogo mwa makazi ya watu.

Mapipa matatu yanayotumika kuwekea taka za aina tofautitofauti, pipa lenye rangi nyeusi na mfuniko wa njano linatumika kuwekea taka zinazoweza kutumika tena kama plastiki. Pipa lenye rangi nyeusi na mfuniko mwekundu linatumika kuwekea taka zisizoweza kutumika tena, pipa lenye rangi nyeusi na mfuniko wa kijani linatumika kuwekea taka zinazooza kama mbolea.

Wanamume watano wakiendelea na shughuli za kupandisha na kushusha taka ndani ya gari maalumu, linalo tumika kubeba takataka kwenye makazi ya watu.

Kikapu kidogo cha plastiki chenye rangi ya zambarau, kikiwa kimeifadhi taka aina mbalimbali, kama vile; chupa za soda na vibakuli vilivyotumika kulia chakula.

Watu wengi wanaume kwa wanawake wakiendelea na shughuli za ushushaji taka, kutoka kwenye gari maalumu linalotumika kufuatilia taka majumbani, na kuzihifadhi eneo lilolo wazi.

Watu wawili wa kike na wa kiume wakiendelea na shughuli za kutoa takataka, huku takataka nyingi chupa ya plastiki na viroba vikiwa vimeenea ndani ya eneo hilo maalum la kuhifadhia taka.

Taka zikiwa zimehifadhiwa kwenye mifuko mingi yenye rangi nyeusi ya plastiki na kuwekwa pembezoni mwa pipa kubwa la maji lenye rangi nyeusi.

Pipa moja la chuma lenye rangi nyeusi, likiwa limewekwa pembeni kidogo mwa makazi ya watu, limejaa taka nyingi huku nyingine zikiwa zimedondoka pembezoni mwa pipa hilo.

Kifaa kimoja cha plastiki chenye rangi ya kijivu kinachotumika kwa ajili kuhifadhia taka, kikiwa kimewekwa pembezoni mwa sinki ndani ya vyoo vingi kwa ajili ya kuhifadhia taka.

Gari kubwa lenye rangi ya samawati, nyeupe na ufito wa njano. Linalotumika kwa ajili ya shughuli ya kusambaza maji safi majumbani, likiwa limeegeshwa pembezoni mwa makazi ya watu.